Mwanamume mwenye asili ya kiafrika anaonekana kutoka nyuma amekaa mbele ya kompyuta ndogo uku akifanya mazungumzo ya video na mwanamume mwingine anayeonekana kwenye skrini ya kompyuta hio.

Mchoro wa kompyuta mpakato iliyo wazi na vitu vinavyohusiana na kujifunza mtandaoni kama vitabu na kalamu, likisisitiza matumizi ya majukwaa ya kidijitali na ya masomo kwa njia ya mtandao.

Jukwaa la masomo ya mtandaoni kwa kupitia picha kuu lina moduli mbalimbali za kujifunza, kama vile kujifunza masomo, kujifunza biashara, kujifunza kwa simu na mafunzo na elimu, zote zikiwakilishwa na michoro shirikishi, huku uwepo wa anwani ya utovu kwenye kivinjari cha juu pamoja na takuwimu za uwasilishaji 266.

Mwanamke mwenye rangi za rangi ya dhahabu akiwa ameketi mezani. Amejifunika blanketi au shawi ya rangi ya kahawia. Anashika kikombe na anaonekana akishughulika na kompyuta ndogo iliyo wazi mbele yake Kuna karatasi au nyaraka zingine mezani pia.

Mwanamume mwenye asili ya Kiafrika, akionekana kutoka kifua kwake akiwa amevaa nguo nyeusi na miwani ya macho, akitabasamu na kuangalia moja kwa moja mbele. Nyuma yake kuna kompyuta ndogo iliyo wazi na sehemu ya nyumbani au ofisi. Kwenye skrini ya kompyuta, kuna mazingira ya kujifunza mtandaoni.

Kompyuta mpakato iko wazi. Mkono wa mtu unaonekana kwenye kibodi cha kompyuta. Karibu na kompyuta kuna kopo dogo la mmea, miwani na kikombe cha kahawa kuashiria mazingira na kujifunzia au kufanya kazi. Masomo ya mtandaoni au elimu ya kielektroniki.

Picha mbili zilizounganishwa upande wa kushoto kuna mfutaliaji wa kompyuta na kitabu cha alama ya video . Upande wa kulia kuna mwanamke mwenye nywele za kuteremeta ameshika kichwa chake akitazama mbele.

Mwanaume ameketi mbele ya kompyuta mpakato na anaonyesha ubao mweusi. Nyuma yake, anashikilia kikombe cha rangi ya pinki. Ndani ya kompyuta, kwa skrini, inaonyesha maandishi yanayokuwa yakihesabu.

Wanawake wanaofana wanafunzi wamekusanyika karibu na kompyuta kibao wakifanya kazi pamoja katika mazingira ya ndani. Wamevalia nguo za kawaida na wawili kati yao wamefunika vichwa vyao. Na wanaonekana wakishirikiana huku wakitazama skrini ya kompyuta kibao.

Mazingira ya kazi ya kisasa yenye vifaa vya kidigitali kama vile kompyuta mpakato na simu chanja ambayo ni muhimu kwa kufikia na kushiriki kwenye majukwaa ya kidigitali na ya masomo ya kielektroniki .

Dhana ya kujifunza kwa njia ya mtandaoni. Nyuma yake kuna picha inayoonyesha ubongo wa binadamu uliounganishwa na nyaya na ikoni mbalimbali za kiteknolojia kama vile gia, grafu na muunganisho wa mtandao. Rangi kuu zinazotumika ni bluu, nyeupe na kijivu.

Picha ya michoro wa kidijitali inayoeleza dhana ya kujifuza mtandaoni au elimu ya mtandaoni. Kuna mwanaume ameketi mbele ya kompyuta ndogo ambayo inaoonekana imejengwa juu ya rundo ya vitabu vikubwa vya rangi ya zambarau. Mwanaume huyu anaonekana akishirikiana na mwalimu au mhadhiri anayeonekana kwenye skrini ya kompyuta.

Kundi la watu wa tatu wakishirikiana kufanya kazi kwenye kompyuta ndogo, jambo linaloashiria matumizi ya majukwaa ya kidijitali na ujifunzaji kwa njia ya mtandao.

Mwanamke mchanga ameketi nje kwenye kiti anatumia kompyuta mpakato na amevalia nguo za kitamaduni na ni za rangi nyekundu. Nyuma yake ni jengo rahisi, labda nyumba ya udongo na matofali na mimea fulani. Ni matumizi ya teknolojia katika mazingira ya vijijini au nje.

Matumizi ya majukwaa ya kidigitali na masomo ya mtandaoni kupitia mwanamke anayefanya kazi kwenye kompyuta mpakato mbele ya skrini kubwa kuonesha maudhui ya kidigitali. Ni kujifunza na kufanya kazi mtandaoni huku takwimu za uwasilishaji mia mbili sabini na tisa na hidhinisha mia moja na moja, zikionesha ufuatiliaji wa maendeleo au mwingiliano ndani ya mfumo wa masomo na mtandaoni.

Mtoto, labda wa kiume, ameketi mbele ya kompyuta na amevaa vipokeo sauti vya blue akihudhuria somo au mkutano wa mtandaoni. Kwenye skrini ya kompyuta kuna mwalimu akifundisha na wanafunzi wengine wachache wakionekana kwenye video.

Mwanamke mchanga ameketi nje kwenye kiti . Anatumia kompyuta mpakato . Amevalia nguo za kitamaduni na rangi nyekundu . Nyuma yake ni jengo rahisi , labda nyumba ya udongo au matofali na mimea fulani. Ni matumizi ya teknolojia katika mazingira ya vijijini na nje.

Dhana ya kujifunza mtandaoni kwa kutumia muundo wa picha ya michoro. Katikati kuna kifaa kinachoonekana kama kompyuta au kompyuta kibao, ikionyesha tofauti ya kwa mipingo online learning au Your Logo . Kuna watu wawili wakiwa wamevalia mavazi ya kawaida, mmoja wao akitumia kompyuta na mwingine akishika kitabu.

Mwanamke mweupe amevaa miwani ya macho na koti la rangi nyepesi. Ameegemeza kidevu chake kwenye mkono wake na anakaa kufikiria kwa undani. Kuna mwanga mkali wa jua unaomwangazia kutoka kulia na mandhari nyuma ni hafifu labda ya ofisi au mazingira ya kazi kufikiri, kuzingatia na kuna utulivu.

Jadala la ripoti au kitabu. Juu ya jadala inaonyesha kundi la watoto wachanga wengi wao wakiwa na asili ya kiafrika wakiangalia chini kwenye kitu wanachojifunza. Wamevaa nguo zenye rangi mbalimbali. Chini ya picha ya watoto kuna kichwa kikuu kinachosomeka.

Mtoto wa kike labda mwenye umri wa miaka sita hadi kumi akiwa ameketi mbele ya kompyu ndogo iliyo wazi. Mtoto huyu anaonekana akiwa ameshangaa au kufurahia huku akifunga nywele zake nakutabasamu.

Kompyuta mpakato iko wazi na vitu mbalimbali vya elimu na teknolojia . Nyuma ya kompyuta kuna kitabu chenye picha zinazohusiana na elimu. Kompyuta inaonyesha picha ya mazingira ya shule au kujifunzia . Kizunguka kompyuta na kitabu kuna duara zenye rangi tofauti zikiwakilisha mawazo au ujuzi mbalimbali.

Mwanamke na mwanaume wamekaa mbele ya kompyuta ndogo katika mazingira yanayoonekana kama ofisi au maktaba. Mwanamke mwenye ngozi nyeusi anaonekana akiangalia skrini ya kompyuta huku akishika panya. Mwanamume anaonekana akimweleza kitu au akimsaidia.

Chumba cha kulala Chenye kitanda moja kilichofunikwa na shuka ya kijani kibichi juu Ya kitanda kina chandarua jeupe kilicho ninginia kutoka dari. Upande wa kulia kuna kabati la mbao lenye milango miwili na ju Yake kuna msalaba mweusi umeninginia ukutani.

Chumba chenye vitanda vya ghorofa vilivyotengenezwa kwa mbao huenda kuashiria hosteli, vikiwa vimepangwa kwa safu, na kila kitanda kikiwa na godoro na shuka jeupe, huku baadhi vikiwa na ngazi za kupandia, ikionyesha mpangilio wa malazi ya watu wengi, kama vile katika mabweni ama pia hosteli.

Watu wengi wamekaa kwenye viti vilivyopangwa kwa safu vikifanya jukwaa au ukumbi wa mkutano na zina rangi ya kijani kibichi na baadhi vikiwa viti nyekundu. Watu wengi wamevaa nguo zenye rangi mbalimbali na inaonekana ni kama wanahudhuria hafla.

Rundo la vitabu kadhaa vilivyopangwa juu ya kila kimoja. Hivi vitabu vina jalada za rangi tofauti, kama vile bluu, kijani kibichi, chungwa na majano, na majina ya waandishi na vichwa vya vitabu yanaonekana wazi. Inaashiria mkusanyiko wa vitabu, labda katika maktaba au duka la vitabu au mkusanyiko wa kibinafsi wa kusoma.

Mwanamke anachagua kitabu kwenye rafu iliyojaa vitabu na rafu zimejaza vitabu vya rangi mbalimbali na mazingira ni ya maktaba ama duka la vitabu kuashiria shughuli za kusoma na utafiti.

Kundi la watoto wakiwa wameketi kwenye viti na meza darasani. Baadhi yao wanaonekana wakishughulikia shughuli za masomo au wasikilizaji. Mandhari ya nyuma inaonyesha ukuta wenye picha au mabango ya kielimu, ikidhibitisha kuwa ni mazingira ya shule.

Safu ya meza ndefu au vituo vya kazi, kila kimoja kikiwa na viti au viti virefu vya kukalia. Juu ya meza na kando kando ya chumba kuna vifaa mbalimbali, zana na labda mashine. Dari lina miundo ya chuma au mabomba ya wazi.

Darasa la chekechea au shule ya awali. Kuna meza na viti vidogo vya rangi mbalimbali, nyekundu, kijani , njano vilivyopangwa darasani. Ukuta wa nyuma una mabango au chati za elimu zenye herufi, namba au picha zinazohusiana na kujifunza.

Mwanafunzi ashiriki katika mashindano ya riadha kwenye uwanja wenye miundo mbinu ya kisasa, ikiwemo barabara ya kukimbilia iliyowekwa alama na koloni za mazoezi.

Darasani tupu lenye viti na meza za mbao zilizopangwa kwa safu wima. Madirisha makubwa yanaruhusu mwanga wa kutosha kuingia ndani. Kwa mbali, kuna ubao mweusi au kijani kibichi. Mazingira yanaonekana kuwa safi na yaliyopangika.

Uwanja wa mchezo wa wazi, labda wa mpira wa kikapu au voliboli, wenye rangi nyekundu na kijani kibichi. Kwa mbali, kuna watoto au vijana kadhaa wakicheza na kufanya mazoezi kwenye uwanja huo. Umezungukwa na majengo ,na kwa mbele kuna majani na kipalma yanaonekana.

Watu kadhaa wakiogelea kwenye bwawa la kuogelea lenye maji ya bluu. Baadhi yao wanaonekana wakiburudika huku wengine wakiogelea. Karibu na bwawa kuna viti na meza, kuashiria kuwa ni eneo la starehe au burudani.

Chumba cha darasa au ukumbi wa mihadhara ukiwa mtupu bila wanafunzi wala walimu. Kuna safu nyingi za meza na viti, zote zikionekana zikiwa zimepangwa vizuri na ziko tayari kwa ajili ya matumizi. Meza hizo ni nyeupe na viti vina rangi ya bluu, vikiashiria mazingira safi na yaliyopangwa na kujifunzia.

Sehemu ya ndani ya jengo ikiwemo vyumba vyenye vitanda vya wagonjwa vilivyofunikwa kwa mapazia ya bluu, kuonyesha miundo mbinu ya kituo cha afya au hospitali ambayo inaweza kutumika kama kituo cha mafunzo kwa wanafunzi wa maswala ya afya na utafiti.

Wanafunzi wamekaa kwenye madawati na viti katika chumba kikubwa kinachoonekana kuwa darasa au ukumbi wa mitihani na inaashiria miundo mbinu ya kielimu.

Wanafunzi wamelala. Mwalimu wao anawaangalia. Picha zao za kusoma zimewekwa ukutani, ulio wa rangi ya samawati juu.

Wanafunzi na walimu wamesimama nje karibu na jengo la shule au taasisi ya elimu. Nyuma yao kuna jengo lenye paa la rangi ya kahawia na ukuta mwekundu, ambalo linaweza kuwa darasa au ofisi. Mazingira ni ya kijani kibichi, na mti.

Msichana mdogo, labda ana umri wa miaka nane hadi kumi na mbili, ameketi na kusoma kitabu au kufanya kazi kwenye meza . Ana nywele za dhahabu. Amevaa nguo zenye muundo wa kijivu na bluu na anaonekana kujishughulisha na anachokifanya. Nyuma yake kuna rafu za vitabu ikionyesha kuwa yuko katika maktaba au mazingira ya kusomea.

Mtoto, labda wa kike, anacheza na vifaa vya kujifunzia au kuchezea vilivyotengenezwa kwa plastiki ya bluu na nafaka ndogo au mchanga wa rangi ya kahawia. Mtoto huyu amevaa miwani ya zambarau na anaonekana kujishughulisha na shughuli hiyo ya kucheza au kujifunza kwa mikono.

Mtoto mdogo mwenye tabasamu anajifunza kucheza piano, akionyesha uwezo wa kujifunza na kushiriki katika shughuli za elimu zinazoweza kuendana na mahitaji maalum ya kila mwanafunzi, hadi wale walio na shida ya kimasomo ya kiasilia ya mwili.

Kundi la watoto wakiwa wamekaa kwenye viti vidogo vilivyopangwa duara. Wanaonekana wakiwa darasani au katika mazingira ya kujifunzia, labda wakicheza au wakifanya shughuli za pamoja. Kuna meza na vifaa vya kujifunzia karibu nao.

Mwalimu labda wa kike kwenye asili ya Kiafrika ako na kundi la watoto wadogo labda wa chekechea wakicheza na kujifunza na vifaa vya kuchezea vya kujenga au lego .

Elimu maalum kwa mahitaji maalumu. Mwalimu au mtaalamu anamfundisha mtoto mdogo kwa uangalifu kwenye meza labda kwa kutumia vifaa maalum vya kujifunzia, kuashiria mbinu za kibinafsi na mazingira yakujifunzia yanayohitaji utaalamu katika kutoa msaada wa elimu kwa watoto wenye mahitaji maalumu.

Watoto, labda wa umri wa shule ya msingi, wakiwa wamekaa mezani na kushiriki katika shughuli ya kujifunza au kucheza na vifaa vya kielimu. Mtoto mmoja mwenye ngozi nyeusi anaonekana akiangalia chini na kushika penseli au kifaa kingine. Mtoto mwingine mwenye ngozi nyepesi anaonekana nyuma yao na kwenye meza kuna rangi za kuashiria au penseli.

Mwanamke mzima na mtoto wameketi mezani. Mwanamke anaonekana akimwelekeza mtoto na wote wawili wanatazama kompyuta iliyoko mbele yao. Mtoto ako makini na anafurahia kile anachokiona au anachojifunza.

Mwanamke ameketi mbele ya kompyuta mpakato na vitabu. Anasoma ama anafanya kazi na kuna rundo la chapati au mkate karibu naye. Mazingira ni ya kazi au kujifunzia nyumbani au mahali pa ofisi.

Msichana mdogo ameketi kwenye kiti cha magurudumu ndani ya maktaba . Anashikilia kitabu na anaonekana akitabasamu. Nyuma yake kuna rafu zilizojazwa vitabu ikionyesha mazingira ya kujisomea au kujifunza.

Muvulana mdogo labda ya umri wa shule ya msingi aneketi mezani darasani na anaonekana akipunga mkono wake juu akiwa na tabasamu usoni mwake anaonekana kama ana jibu swali au anataka kuzungunza kuna mtoto mwingine kawa umbali mazingira ni ya darasani na yanaonekana kuwa safi na yaliopangwa vizuri.

Mtoto wa kiume, mtoto anaonekana kama mwarabu au mwenye asili ya kiasia ,ana umri wa miaka nane Hadi kumi na mbili. Ameketi mezani na uso wake unaonyesha tabasamu pana na Kochi moja likiwa limelegea. Amevalia shati jeupe na mbele yake kuna kitabu au kifaa kingine.

Mwanamke amekaa chini na anamshika mkono mtoto. Wote wakiangalia kitabu au kifaa cha kujifunzia kilicho mbele yao. Nyuma yao kuna rafu zilizojaa vitabu. Kando ya mtoto kuna kiti cha magurudumu.

Mwanamume ameketi na anachora kwenye turubai kubwa iliowekwa kwenye miguu mitatu kuchorea amevalia shati la njano na suruali blue na anaoneka kujishughulisha na kazi Yake ya zanaa. Karibu naye upande wa kulia kuna mwanamke mwenye miwani ambaye anaonekana akimwangalia mwanamume huyo akichora.

Watu wawili, mwanaume na mwanamke, wakiwa wamekaa mezani, labda katika mazingira ya ofisi au nyumbani, wakishiriki katika mazungumzo au mkutano, mwanaume amevaa shati la majano na anaonekana akizungumza kwa ishara ya mikono, huku mwanamke aliyevaa koti la kijani lenye muundo, akimsikiliza kwa makini.

Msichana mdogo, labda mwenye umri wa shule ya msingi, ameketi kwenye meza. Anafanya shughuli za kuchora au kuandika. Anashikilia penseli au kalamu yenye rangi na kuna vifaa vingine vya shule kama vile penseli za rangi na rula vilivyopangwa vizuri kwenye chombo maalum mezani.

Mtoto anayesoma darasani akionekana kuwa na umakini na kujitenga kidogo. Hali ambayo inaweza kuashiria mahitaji maaulum ya kielimu yanayohitaji mazingira ya utulivu na usaidizi maaulum ili aweze kujifunza vizuri.

Mwanamume na mwanamke wakiwa katika mazingira yanayoonekana kama baa au duka la kahawia. Mwanaume ameshika jagi akimimina kinywani chenye kikombe kidogo akionyesha ujuzi wa kuandaa kinywani. Mwanamke amesimama karibu naye anaonekana akimwangalia au akimsaidia.

Kijana akiwa ameketi kwenye kiti mbele ya kompyuta mpakato anaonekana akishughulika na kompyuta labda akisoma, akijifunza au akifanya kazi. Nyuma yake kuna viti na meza nyingine kuashiria kuwa yuko ndani ya chumba, labda ofisini, maktabani au nyumbani.